Wanaume wawili wanaotembea kwenye fukwe lipana wenye mchanga nyeupe chini ya anga safi ya blu. Mwanaume wa kushoto amevaa fulana nyeupe, kaptura na kofia nyeusi, wa kulia amevalia kaptura ya rangi ya kijivu na amebeba shati begani.

Kundi kubwa la watu wamevalia fulana na kofia za bluu zenye maandishi fulani, wengi wao wamenyosha mikono yao juu kuunga mkono jambo wakiwa kwenye mkutano la kisiasi, muonekano wao unaashiria furaha.

Kundi la watu wengi wakiwa wamevalia nguo za kijani kibichi wakikimbia mtaani, wengine wameketi juu ya basi la rangi nyekundu iliyopambwa kwa michoro mbalimbali wanashangilia ushindi wa timu fulani kwa kuimba.

Bango la maelezo lenye maandishi meupe kwenye usuli mweusi likiwa kwenye fremu ya mbao. Kichwa cha bango kinasomeka THE PORTUGUESE WORLD PAINTING FOR JESUS . Maandishi yanaeleza kuwa picha hizi zilizopakwa rangi nyeusi na nyekundu kwenye ngome ya Fort Jesus zilichorwa na askari wasiojulikana walioishi hapo mwanzoni mwa karne ya kumi na saba.

Umati wa watu wengi wamekusanyika ndani ya kanisa wakati wa ibada. sehemu ya mbele maviongozi wa kidini wamevalia mavazi meupe. Dirisha refu lenye vioo vya rangi tofauti liko upande wa kulia. Watu wanafuatilia kinachoendelea wengine wakielekea mbele.

Lori la kubeba chombo lemeengeshwa na mashine kutumiwa kuipakuwa kutoka ju. Mtu mmoja amevaa vesti ya usalama ya rangi ya majano, amesimama sehumu ya mbele akisaidia mchakato huo. Gari lina jina Simpet na namba ya usajili KDL 336W.

Jengo la kituo la abiria maandishi makubwa Malindi yakiwa juu ya paa. Kundi la watu weupe na weusi wakitembea na kuelekea ndani ya uwanja huo wakivuta mizigo yao. Hali ya hewa ni shwari anga likiwa na mawingu kidogo na ishara inayonyesha Karibu Malindi.

Ufukwe mpana wa mchanga mweupe kando ya bahari. Anga lina mawingu kidogo la kijivu. Maji yana mawimbi yanayopiga Pwani upande wa kulia na povu kutokea. Mtu mmoja anatembea peke yake kwa umbali na hali kuonekana tulivu.

Matatu ndogo lenye rangi nyeusi lililopambwa kwa michoro ya maandishi mbalimbali, limeegeshwa kando ya barabara yenye vumbi. Kioo cha mbele cha gari lina neno CREEK kwa herufi kubwa na katuni zenye rangi za zambarau njano na nyekundu. Nambari ya usajili ni KBG 293E.

Rundo kubwa la takataka liliotupwa kando ya barabara lina aina mbalimbali ya uchafu ikiwemo mifuko mingi ya plastiki, vipande vya nguo, mabaki ya mimea na vitu vilivyooza. Rangi ziko mbalimbali na zimetapakaa kwenye ardhi ya udongo kando na njia ya magari.

Bwawa la kuogelea lenye maji safi la buluu likizungukwa na mitende mirefu na mimea ya kijani kibichi. Viti vya kupumzika vimepangwa karibu na bwawa.

Daraja refu likivuka maji ya bahari ya blue likiunganisha maeneo mawili ya nchi kavu, magari machache yanatembea juu kuzingatia ni umuhimu wa usafiri. Pembeni majengo mengi na miti mingi ya kijani kibichi, mawingu ni meupe meupe.

Banda la nguo zikiwa na aina nyingi na rangi mbalimbali ziizoning'inizwa kwenye mbao. Upande wa kushoto hema ndogo ya rangi ya zambarau iliyojaa nguo za kitamaduni au kienyeji na mwanamme mmoja akizipanga.

Mlango wa ofisi lililo wazi na kando ukuta mweupe upande wa kushoto linasomeka security office. Jengo lina paa la nyasi, miti na mimea kwa umbali na kizima moto nyekundu sehemu ya kulia chini ya sanduku ndogo nyekundu.

Mazingira ya kituo cha huduma za umma kikiwa na shughuli nyingi. Mbele kushoto mwanamke ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo. Amevalia sare jeupe na mistari mekundu. Upande wa kulia, wanaume watatu wamesimama wakiongea na kutabasamu.

Bango kubwa jeupe lenye miongozo ya mawasiliano sahihi na kasa wa baharini ya kulinda viumbe hawa majini, juu kushoto nembo ya turtle watch yenye namba ya kuripoti.

Mandhari ya Pwani ambapo majengo kadhaa yamejengwa juu ya miamba mikubwa iliyopembeni mwa maji. Paa za nyasi mimea na miti ziko kwa wingi. Takataka nyingi zimetawanyika kwa mchanga kuashiria uchafu wa mazingira. Maji ni tulivu na anga ni la b𝑢luu.

Ndege nyeupe ya abiria imesimama kwenye uwanja ina ngazi ya kushuka. Kando, kundi la watu baadhi yao wakiwa wameshikilia bendera za Kenya na nyingine nyeupe. Ni viongozi au maafisa wamevalia nguo rasmi na sare nyekendu.

Mtaa mwembamba labda katika mji wa pwani. Mjengo pande zote za barabara baadhi zikiwa na madirisha yenye milango ya mbao na vibaraza wa ghorofani. Katikati tuktuk nyeusi ikienda mbele na magari mengine kuegeshwa kando upande wa kulia.

Mtaa yenye shughuli nyingi katika mji wa pwani. Baadhi ya watu wakiendesha baisikeli, kutembea na magari yaliyoegezwa. Maduka mbalimbali yana bidhaa tofauti. Majengo pande zote mbili za barabara yana rangi nyeupe na michoro ya buluu na nyaya nyingi za umeme zimetanda juu ya mtaa.

Eneo la uwanja wa ndege. Ndege ndogo ya abiria lenye injini za propela na rangi nyeupe na mistari nyekundu imeegeshwa na ina ngazi za kuingilia imeshushwa. Abiria kadhaa wanashuka. Kando yake, lori la mafuta na wafanyakazi wanashugulikia shughuli za ndege.

Mandhari maridadi ya hoteli yalioko karibu na bahari. Katikati bwawa kubwa la kuogolea lenye maji ya buluu yaliong'aa na kingu za rangi ya mchanga. Pembeni mwa bwawa eneo la mchanga lenye miti na mavuli ya kitamaduni iliotengenezwa kwa majani.

Wanawake kadhaa kwenye uwanja wa michezo wamevalia sare za michezo zinazofanana za rangi ya blue na nyeupe. Mmoja katikati ana mpira wa kikapu akijarbu kuchezesha na kupita huku wachezaji wenzake wanamlinda kwa karbu.

Watu watatu wenye furaha wanachukua picha ya selfie wakishangilia. Wawili Kati yao wamepaka rangi za bendera ya Kenya nyeusi, nyekundu na kijani usoni mwao. Wapo katika tamasha la mchezo la kizalendo.

Jengo kubwa lenye paa la nyasi ya sehemu ya mapumziko, eneo la nje ya kuketi lina meza na viti vya rangi ya kijivu tayari kwa wageni. Jengo lina kuta nyeupe na nguzo zilizopambwa, nyuma miti mirefu ya minazi na anga la bluu lenye mwanga wa jua.

Basi kubwa la abiria la rangi ya kijani kibichi na michirizi nyeupe likiwa limeegeshwa kwenye kituo cha mafuta cha Rubis. Ni la kisasa na lina jina COOL limeandikwa kwa herufi kubwa upande wake. Anga ni la buluu na jua limetokea.

Kundi kubwa lina wanaume ndani ya jengo lililokuwa msikiti au nyumba ya maombi. Wengi wamevaa nguo nyeupe nyepesi zinazoitwa kanzu na kofia za kitamaduni za kiislamu. Baadhi yao wamekaa chini kwenye mikeka yenye miundo wengine kando wakisimama kwenye safu za nyuma.

Kundi la washabiki wa mpira wa miguu wengi wao wanaume vijana wakishangilia kwa furaha kwenye uwanja wa mchezo. Wamekusanyika kwenye jukwaa la watazamaji ambalo linapaa la mabati na chuma juu yao. Mandhari ya jumla ya nguvu na shangwe.

Barabara mpya iliyonyooka ikiambatana na ufukwe wa bahari. Baadhi ya wafanyikazi waliovaa sare za rangi ya kijani kibichi wakiendelea na ujenzi upande wa kulia wa barabara. Kwa mbali, maji yanavutia, meli moja na lori tatu kuzingatia shughuli za biashara.

Wanawake kadhaa wakiwa wamekusanyika karibu na meza yenye karatasi na vifaa vya ofisi. Mwanamke aliyevalia shati jeupe na miwani anawaelekeza wengine wamesimama mbele yake. Kwa nyuma kuna mwanaume mmoja amevalia koti lililoandikwa Mark Kinoo Food For Funs LTD .

Lori kubwa nyeupe ya kubeba mizigo limesimama kwenye eneo wazi linaloonekana kama kituo cha mzigo, inatoka katika kampuni ya simpet iliyoandikwa juu ya kioo cha mbele. Lina namba ya usajili KCL 336 W na kuna mawingu.